Katika uuzaji wa magari, kuna gari za tofauti nyingi ambazo zina bei tofauti kulingana na miundo yao.

Katika soko kubwa kubwa tunaona tofauti za matunda kama vile nyanaya, vitunguu, pia nyuzinyuzi kama vile tangawizi na saumu.

Kilimo cha chafu, kimesaidia sana, kwa kumeesha bidhaa ambazo huuzwa sokoni, kuwa hewa imebadilika, inawa ngumu kwa mimea kumea kijijini.